Ndizi hizi ambazo zinaonekana kuwa zina nawiri vizuri zipo katika hali ya kumea, ndizi hizi ambazo zanyunyiziwa maji ambayo yanapita kule chini yana hakikisha kwamba zina mea katika ubora wake na zinapewa virutubish ambavyo vinafaa hili ziweze kumea.

Kwenye kibanda hiki kunapatikana bidhaa nyingi za shambani, kunapatikana ndizi za haina mbalimbali, kunapatikana nyanya, kunapatikana vitunguu, kunapatikana machungwa na haina mbalimbali za mazao ya shambani ambayo yanaweza kupatikana na kuuzwa na kununuliwa kutoka kipanda hiki.

Ndizi hizi ambazo zimeiva zinaonekana kuwa za kupendeza sana ,ndizi ambazo zina afya nzuri ambazo bado ziko katika mkungu wa ndizi. Zinaonekana kuwa za afya nzuri kisha, zina rangi ya manjano, rangi ambayo hupendeza kwa kutazama.

Mkulima pamoja na ngombe wake wakiwa wamejisitiri chini ya kivuli, ngombe hawa ambao wanaonekana kukosa chakula kwa sababu ya kiangazi ambacho kimekipa sehemu hii, kunaonekana kujisitiri kutokana na jua kali ambalo limeenea katika eneo hilo.

Ndizi kubwa ajabu kiasi kwamba inaweza kushindiliwa pamoja na mti ambao inafanya ndizi hii kaweza kusimama ili ikaweza kukomaa. Ndizi za aina hii ambazo ni ndizi za rangi ya kijani ni mojawapo ya ndizi ambazo hubatikana katika Taifa la Kenya.

Chombo hiki kinaonekana kubeba maziwa, na kwenye mikono ya watu hawa, vinaonekana vibuyu ambayo zimepasuliwa. Vibuyu hivi vinazungusha maziwa haya ambayo yako katika chombo hiki. Maziwa haya ambayo yamebadilisha rangi yanaonekana kuwa yanachujwa ili angalau yakaweza kutoa ubora wake.

Mhudumu wa pikipiki akiwa anapakia maziwa kwenye pakiti ambazo ni za rangi nyeupe. Pikipiki hii itamwezesha kuwasilisha maziwa haya katika kampuni au katika soko kwa njia ambayo inafaa na kwa uharaka ambayo anahuitaji.

Mkulima huyu ambaye anafurahia kupiga picha mbele ya ndizi hii ambao imeivia kwenye mti unaokuwa wa tabasamu sana japo ndizi hii haijatoa mazao mengi imeweza kukomaa kwenye mti na kisha inaweza kutumika kwa ajili ya kukuliwa ndizi hii ambayo ni komavu imeonyesha rangi ya manjano.

Ndizi ambayo imekogolewa na kutulewa maganda yake, inaonekana na rangi nyeupe. Ndizi hii ambayo umeshikwa na mtu ambayo ana ari ya kufanya utafiti, ni mojawapo ya ndizi ambayo imetolewa kutoka kwa mukungu wa ndizi na huenda ikawa ni ndizi ambayo itafanywa utafiti.

Ng'ombe hawa ni ng'ombe wa maziwa unapowatazama wanaonekana kuwa wameshiba vizuri, na ng'ombe hawa huenda ikawa wamefariki au wamepumzika chini ardhini kwenye nyasi ambayo inaonekana ni nyasi ya kijani ambayo imenawiri vizuri, ng'ombe hawa huenda walikua wanalisha nyasi hio.

Hizi ni zamadi au mbolea ya kienyeji ambayo imewekwa kwenye mmea wa ndizi ili iweze kunawiri. Zamadi hii ambayo ina urutuba nyingi imewekwa hapa Ili angalau iweze kusaidia mimea hii ikaweza kunawiri vizuri .

Mojawapo ya mifugo ambao hufugwa na watu wengi ni ng'ombe. Na ng'ombe huhitaji kuhifadhiwa. Ng'ombe huhitaji mazingira safi ng'ombe huhitaji kuoshwa. Ng'ombe huhitaji kuangaliwa kwa hali ya juu sana ili tuwezekupata mapato mazuri kwa ng'ombe huyu.

Moja wapo ya vitu ambavo husaidia maziwa kuwa kwa saa nyingi bila kuharibika, ni chuma ambazo husaidia katika kubeba maziwa, chuma hizi huwa ni chuma ambazo zimetengenezwa kwa njia nzuri ya kuhifadhi maziwa na kuweza kusafirisha maziwa kwa misafara mirefu, bila kuharibu maziwa hayo.

Ndizi hizi ambazo ni komavu zimefungwa karatasi iliangalau ziweze kuivia juu ya mti mbinu hii ya kuifisha ni mbinu moja ambayo inaweza kurahisisha uivaji na inaweza kuwa bora sana katika wakulima ambao hawana mahali pakuivishia.

Ng'ombe hawa ambao wanalishwa katika sehemu hii, wanapewa virutubishi mbalimbali na vyakula mbalimbali ili kuhakikisha kwamba miili yao inapokea umahiri ili wakaweze kuwa ng'ombe wa manufaa katika shughuli ambayo wanaifanya . Ng'ombe hawa ambao wamepewa nyasi kisha baadae watapewa virutubishi mbalimbali, wanaonekana kuwa wa afya nzuri.

Mama akiwa katika shughuli ya uchukuzi wa kuuza ndizi. Ndizi ambazo zimeiva zinaonekana kupakiwa na zinaonekana zenye sura nzuri na kuna mtu ambaye amekuja kununua ndizi hizi na wengi ambao wako kule nyuma.

Ndizi hizi kwa wingi hizi merudikana pamoja. Nyingi zikiwa za rangi ya kijani. Zikiwa hazijakongolewa kutoka kwa mukungu. Ndizi hizi nyingi zimeletwa hapa angalau zikaweza kuwapata wateja. Kule mwisho kuna wateja ambao wanaonekana kupiga fole ili angalau kupokea ndizi hizi.

Ndizi hizi zimepakiwa kwa ubora wake katika picha hii. Ndizi hizi, ambazo zimetolewa kwenye shamba, zimeweza kuletwa mahali hapa ili angalau zikaweza kuwafikia wateja. Ndizi hizi, ambazo ni za rangi ya zinaonekana kuwa na ubora wake na zinaonekana kuwa, zilinawiri vizuri zilipokuwa shambani.

Ukulima wa ndizi unaonekana kunawiri katika sehemu hii ndizi mbali mbali zile ambazo zimekomaa na zile ambazo zinamea zinaonekana katika picha ambayo tunaona katika picha hii tunaona ndizi ambazo ni za rangi ya kijani ikiwa zimekomaa na kisha ndizi nyingine ambazo zinakuw..

Maisha ya usafi katika ukulima ni jambo la muhimu katika ukulima wenyewe, na katika maisha ya mifugo ambao unawafuga. Kwa hivo, mara moja angalau kwa mwezi au wiki mkulima anafaa kuchukua ng'ombe hawa, na kuwasafisha kutumia maji ili angalau wakaweza kuwa na maisha bora, na wakaweza kuzalisha mazao ambayo ni mazuri.

Kampuni ya Destiny Diaries ni moja wapo ya kampuni ambazo zimebobea katika kutunza na ata kuhifadhi maziwa katika pempe nyingi za ulimwengu wa Kenya. Kwa hivyo kampuni hii ambayo pia inamilikiwa na wadhamini na watu mbalibali imeweza kubobea na inawaitaji wateja kuja katika ATM zao na kupokea maziwa.

Wakulima pamoja na wateja wakiwa katika mazungumzo ya ndizi, ndizi hizi ambazo zimewekwa kwenye ardhi zinaonekana kuwa zinafunikwa na matawi ya ndizi angalau zikaweza kuiva zikiwa shambani ili zikaweza kupelekwa kwenye soko.

Kifaa Cha kisasa Cha kukamua ng'ombe wa maziwa almaarufu mashine Mojawapo ya mbinu ya kurahisisha ukamuzi wa ngombe walio na maziwa mengi sana. Vifaa hivi ambavyo huwa na mashine muhimu husaidia sana katika kuhifadhi maziwa na hata kukamua maziwa.

Mimea hii ya mahindi ambayo imionekana kunawiri vizuri ambayo ina rangi ya kijani ni mojawapo ya mahindi ambayo yanonyesha umahiri wa kutiwa, mbolea, na kisha kuangaliwa vizuri na mkulima.

Ndama hawa ambao wana afya nzuri wanaonekana kustawishwa kwa njia ambayo ni salama. Ndama hawa ambao wamezuiliwa na kuwekwa hapa ili angalau wapate jua wanaonekana kuwa ni ndama ambao watakuwa ngombe wazuri wa maziwa.

Shamba hili linaonekana kuwa na vitu vingi ambavyo vimo. Unapotazama unaweza kuona mimea ya ndizi, unaweza kuona, mimea mbalimbali na kuna sehemu ya shamba hii ambayo inaweza kuliwa angalau kutayarishwa kwa ajili ya upanzi. Kule kwingine unaweza kuona anga ambayo ina mawingu na anga hii ni ya rangi ya blue .

Shamba hili ni shamba la ndizi. Ndizi hizi japo hazijakomaa, zinaonyesha umahiri. Ndizi hizi ambazo zipo katika rangi ya kijani zinaonekana kunawiri vizuri na kila unapozitazama, unaona kwamba zimekosa kupaliliwa japo, ndizi hizi zinaonekana kwamba zinaweza kuzaa matunda ambao ni mengi.

Mahindi haya yanaonekana kufamiwa na magonjwa na wadudu. Mahindi haya ambayo yanaweza kileta hasara tahatari katika utumizi wake yanaonekana kuvamiwa kwa magonjwa ambayo ni ya Kupurubuka katika upande huu.

Mmea wa mahindi ambao umevamiwa na wadudu wa mzige, mkulima huyu ambaye ameshikilia mmea huyu anahesabu hasara za mmea ambao umevamiwa na nzige. Nzige wanaweza kusababisha hasara za mimea kisha kuleta hasara katika mzao yanayotokana shambani.

Maziwa ambayo yameganda yakiwa yamewekwa kwenye kichungi ili angalau yakaweza kuchujwa na wakaweza kupata maziwa halisi, kichungi hiki ambacho ni cha rangi nyeupe kinasaidia ili angalau kiweze kutoa mambo ambayo hayahitajiki kwenye maziwa.

Ili kuzuia magonjwa, mbalimbali ambao huja katika na ng'ombe hasa, kuna huduma ya kuwazuiam kuzuia magonjwa katika ng'ombe hawa, kwa kuwamwagia dawa kupitia kwa kifaa ambacho hujengwa ili ng'ombe huingia ndani na kuoshwa kutokana na magonjwa ambayo yanaweza kujitokeza katika hali iyo.

Ndizi hizi ambazo zipo karibu kukomaa inaonekana kunawiri vizuri katika mazingira haya, ndizi hizi ambazo si refu iko katika kimo chake inaonekana kuwa zimechukua viritubisho vya ardhi kwa njia ya salama na ndizi ambayo imeimarika vizuri

Wahudumu hawa wanaonekana kuwachucha maziwa katika kampuni. Wanahudumu hawa ambao wamevaa nguo ambao ni nyeupe wakiwa wamevaa barakoa ,wanayamimina maziwa kisha wanachuja ili kupata maziwa ambayo yatatumika kufanya shughuli nyingi.

Mkulima huyu anaonekana kuwa katika shuguli ya kuaangalia ndizi zake katika shamba ndizi hizi ambazo amezishindilia na miti zinaonekana Kunawiri vizuri na zinaonekana kuwa zimekomaa tayari ili kuweza kuchukuliwa sokoni.

Ndizi hizi ni za rangi ya kibichi. Ndizi hizi ambazo ni komavu zinaonekana kuwa zipo tayari kuiva. Tayari kuna ndizi ambazo zinaonyesha dalili ya kuiva, na ndizi hizi kwa jumla zina uzuri na utamu wake unapozitumia.

Haya ni mazao ya mahindi, mojawapo ya mahindi yanaonekana kuwa na wadudu ambao wanasababisha magonjwa. Mkulima huyu ambayo amepepa mahindi ambayo yanaonekana kuwa tofauti na mahindi mengine anayakathiria mahindi haya kuwa yaliweza kuvamiwa na wadudu kisha wanasababisha uharibifu mkubwa.

Mkulima huyu ambaye anachukua picha ndani ya shamba lake, shamba la mboga na shamba la mahindi anaonekana kama anatabasamu. Mkulima huyu ambaye amejutama katika shamba hili anaonekana huwa na mwenye wingi wa matumaini katika shugli nzima anayoifanya.

Kilimo ni uti wa mgongo wa taifa letu la kenya. Watu wengi hupenda kufanya ufugaji pamoja na kilimo cha mazao na mojawapo ya kilimo ambacho hufurahisha watu ni kilimo cha ndizi. Ndizi huwezesha watu kujipatia mapato na huwezesha kufanya ulimwengu wetu kuwa ulimwengu unaofaa. Ndizi huwa na rangi ya kijani.

Nyumba za ng'ombe wa maziwa hugawika katika sehemu mbalimbali , kuna sehemu ambayo hubeba chakula , kuna sehemu ambayo ng'ombe hula , kuna sehemu ambayo ng'ombe hujilaza kwa hivyo sehemu hizi ni sehemu ambazo ni muhimu na husaidia ili ng'ombe wasiwe wamechoka ili ng'ombe wasiwe wana ule ugumu wa kufanya shughuli zao za kila wakati.

Waziri Wycliffe Oparanya, wakiwa na gavana B, almarufu Koti Moja, wakiwa pamoja na viongozi wengine wakielezewa chombo ambacho kimebebwa mkononi na mmoja wa wahudumu ambaye anatumika kueleza. Muhudumu ambaye amevaa nguo ya rangi ya nyekundu, anachukua mda wake kuwaeleza yale mambo ambayo anatendeka na wao kwa makini wanasikiza.

Ufugaji wa maziwa ni jambo la muhimu katika maisha ya binadamu, watu wengi hufuga ng'ombe kwa ajili ya maziwa na ng'ombe hao hufaidi fedha, huwafaidi maziwa huwafaidi mambo mengi hasa kujikimu kiuchumi na mambo mengi ambayo yanaweza kuleta manufaa katika maisha ya wafugaji hawa.

Ng'ombe wa maziwa anayeonekana kuwa wa mweupe akiwa na madoa meusi akiwa anakamuliwa kutumia mashine ambayo huweza angalau kufanya kukama kwa maziwa kuwa rahisi na kwenda hali shwari.

Ukulima wa ndizi ni mojawapo ya kulima ambazo zimepiga fora katika taifa letu la Kenya. Ndizi hizi ambazo zinaonekana bado zinakomaa zinaweza zimeweza kumea katika chumba ambacho kimeweza kuekwa kwa uangalifu mkubwa sana.

Mimea hii ni mimea ya ndizi ambazo zinakuzwa, ndizi hizi ambazo ni ndogo zimewekwa katika vijikaratasi ili angalau iweze kumea na kunawiri kabla ya kupelekwa shambani, ndizi hizi ambazo zina rangi ya kaa, rangi ya kijani zinaonekana kuwa za afya nzuri.

Ndizi hizi zinaonekana kuwa kwenye mikunga ya ndizi, ndizi hizi ambazo bado hazijakomaa zinaonekana kunawiri na kuwa na rangi ya kijani kibichi na zinaonekana kuwa zina uwezo wa kuwa ndizi kubwa na nyingi zitakapokua komavu.

Mimea ya mahindi imeweza kushambiliwa na wadudu na magojwa, mimea hii ambayo inaonekana kudhohofika kiafya imetoka kuwa ya rangi ya kijani hadi rangi ya manjano kiasi kwamba haiwezi kujulikana jinsi ambavyo ilivyokuwa hapo hawali.

Maziwa yaliyochacha almaarufu maziwa lala, ni mojawapo ya maziwa ambayo, yanaweza kuliwa nchini Kenya. Maziwa haya ambayo yameonekana kuganda, na yanaonekana kuwa na kijiko ndani yake. Ni mojawapo ya maziwa ambayo hupendwa sana na watu.

Wakulima wengi hufuria mazao yao ya Shambani. Mkulima huyu, ambaye amishikilia ndizi ambayo imetoka Shambani. Anaonekana akiwa na tabasamu kubwa akiwa, anapakia ndizi zake, kwenye pakiti mbali-mbali ili angalau akaweza kuziuza pale nje. Anaonekana kuwa, anaangalia kule juu labda ni mteja ambaye anaingia.

Mama huyu anaonekana kuwa katika shughuli ya ukulima na upanzi. Katika sehemu ambayo imejaa ndizi ambazo zinanawiliri vizuri, mama huyu anaonekana kuajilia chebechebe za mahindi au chebechebe za nafaka katika ardhi ili zinaweza kunawiri.

Ngo'mbe wa mizigo wanahitaji mahali pa kupumzika baada ya kula vyakula na baada ya kufanyiwa shughuli zote wanahitaji mahali maalum mahali hapa huenda pakawa ni mahali zizini au mahali kwingine nje ili angalau wakaweza kupumzika.

Mashini mbalimbali zimefumbuliwa ili kuweza kusaidia mkulima wa maziwa akaweza kujua hali ya matiti ya ng'omba wake. Mashini hizi huweza kuwekwa chini ya matiti ya ng'ombe ili angalau kuweza kuangalia je, kule kwenye titi la ng'ombe kuna nini ambayo inaweza kumfanya ng'ombe huyu asiweze kupeana maziwa kwa ubora wake.

Ngombe huyu pamoja na mkulima wako katika shughuli ya kusafisha na kuhakikisha kuwa ngombe huyu anaishi katika mazingira safi. Mkulima huyu ambaye amebeba chombo ambacho kina maji katika mkono wake anahakikisha kwamba ngombe wake ambaye ni wa maziwa anapata mazingira safi na yeye pia ni safi.

Ugonjwa ya ngozi yameathiri ng'ombe huyu. Ng'ombe huyu ambaye rangi asili yake ilikuwa nyeusi. Anaonekana na ngozi ambaye ina rangi tofauti na anaonekana na wadudu ambao wamezingira ngozi yake kiasi kwamba hawezi kujua asili ya ngozi yake.

Pakiti za maziwa ambazo zimelainishwa ili kumwaga maziwa haya, katika kifaa hiki ambacho kinaaminika ni kifaa ambacho huhifadhi maziwa angalau siku nyingi hili maziwa haya yasiwe yame haribika. Watu wawili ambao wanasaidia angalau kupakia na kutoa mizigo kwenye

Mmea na mazao na ndizi, mazao ya ndizi huwa ni matunda ambayo yanatokana na mti wa ndizi na mazao haya huwa na manufaa mengi katika maisha ya binadamu. Mazao hayo huenda yakaivishwa, huenda yakapikwa na kwa kila njia ambayo yanaenda yana manufaa zaidi katika maisha ya binadamu.

Biashara ya ndizi ni mmojawapo ya biashara ambayo imenawiri katika taifa letu la Kenya. Unapozuru soko hizi utawapata kina mama, watoto na hata wazee wakifanya biashara za mandizi. Kwa hivo, watu hutoka kwenye sehemu mbali mbali kuja kufanya ubadilifu na kubadilishana fedha katika soko hizi za ndizi.

Akina mama wanaonyesha umahiri wao wa kuchunga maziwa iliwakaweza kutumika kwa ubora wake. Mama hawa ambao wanaumri ambao umeenda kiasi wanaujuzi wa kuyachunja maziwa haya ili yakaweza kutumika kwa shughuli mbalimbali za nyumbani.

Ukulima wa ng'ombe hasa ng'ombe wa maziwa ni jambo la muhimu unaweza kuwa na nafasi ndogo lakini ukafanya juu chini kuhakikisha kwamba una ng'ombe wengi katika nafasi hio, na ng'ombe hawa umewatunza vizuri ili wakaweza kukupa mazao mazuri ya maziwa.

Ndizi hii ambayo inaonekana kuiva katika sehemu moja na kutoiva katika sehemu nyingine imeweza kushikiliwa na mkono ambao umeshikilia katika sehemu ya juu. Ndizi hii ambayo inaonekana kuwa ya rangi ya kibichi kisha rangi ya manjano, inaonyesha udhibiti ama umuhimu wa ndizi katika miili ya binadamu.

Wakulima wawili wanaoonekana katika shamba hili , wanaonekana kukata ndizi inayoning'inia kutoka kwa mgomba . Nyuma ya kina mama hawa , kuna bango la manjano la benki kuu ya KCB .

Mbinu za kisasa mbazo ni raisi na bora. Za kukama ngombe wa maziwa, hasa ngombe ambao hutoa maziwa mengi, ni mbinu ambazo zimeraisisha shuguli hii, zikawezesha shuguli hii kuwa ni shuguli ambayo nipevu, shuguli ambayo inaweza kufuraisha, wakulima, na hata wawekizaji katika sekta hii ya mifugo.

Watu ambao wamejikusanya katika sehemu hii ambapo ni ya kuweka chakula cha ngombe, chakula ambacho kinahifadhiwa kwa njia ya sailo katika lugha ya kingereza, nimojawapo ya njia za kuifadhi chakula ili kikatumika baadaye.

Ndizi hii imeonekana kukomaa. Ndizi hii ambayo ni ya rangi ya kijani inaonyesha ukomavu wake kisha inaonyesha kwamba ipo karibu kutolewa kwenye mgomba ama kwenye ndizi ili ikaweze kuivishwa au kupikwa kama chakula.

Ukulima wa ndizi ni mojawapo ya ukulima ambao hunufaisha sana ndizi hizi ambazo zinaonekana kunawiri na ambazo ni za rangi ya kijani zinaonekana kuwa katika sehemu iliyo na rotuba nzuri ndizi hizi ambazo bado hazijatoa mazao yao zina matumaini ya kutoa mazao.

Ng'ombe huyu wa maziwa ameweza kusimamishwa hapa ili angalau akaweza kukamuliwa mhudumu wa kamua ambaye amekuja na chombo cha kukamua yupo katika shughuli nzima ya kupokea maziwa kutokana na ng'ombe huyu ng'ombe ambaye ana afya nzuri amesimama vizuri ili akaweza kukamuliwa.

Ukulima wa ndizi ni jambo la muhimu hasa katika maisha ya sasa. Unapopanda ndizi unahakikisha kwamba ndizi hii pia imepaliliwa na kupewa bolea inayostahili ili ikaweza kuzaa mazao ambayo ni mazuri.

Maziwa haya ambayo yameganda yamewekwa kwenye sufuria ambayo ni ya chuma. Maziwa haya ambayo yanaonekana kuwa yametolewa kwenye ngombe yanaonekana kuganda kisha yanaonekana kuwa kwenye sufuria na kuchukua rangi nyeupe.

Kwenye soko hili la ndizi, anaonekana mmoja ambaye amebeba ndizi iliyo nzito na anaiweka kutoka kwa ndizi nyingine. Anaonekana kuwa ni mteja ambaye amekuja katika soko hili ili akaweze kununua ndizi. Mkabala inaonekana gari ambalo limefunguliwa ili angalau liweze kupakia ndizi hizi.

Ndizi hizi ambazo ni za wingi zimepakiwa mbele ya magari amabyo yanapakia ndizi hizi kwa jumla, watu wengi ambao wanjihusisha kubeba na kupakia kwenye magari haya wanaonyesha kwamba sehemu hii ni ya uchukuzi hasa wa ndizi.

Pikipiki hii inasafirisha mitungi ya maziwa. Japo hatujui kwamba kuna maziwa pale ndani, mwendezaji pikipiki anasafirisha katika barabara kuu maziwa ili yakaweza kufika mahali ambapo yanahitajika.

Soko hili kina mama wanaonekana kuwa katika shughuli ya uuzaji wa ndizi ambazo zimeiva ndizi hizi ambazo almaarufu katika lugha ya kingereza zinaitwa sweet bananas ni mojawapo ya ndizi ambazo zinapendwa na watu wengi na kule nyuma wanaonekana wateja ambao wamekuja angalau kuweza kununua ndizi hizi.

Mhudumu huyu anahakikishakwamba maziwa yaliyokuwa katika sehemu hii yanabaki kuwa katika hali shwari na maziwa haya yanaweza kuifadhiwa kwa njia ambao ni salama. Ili akaweza kufika sokoni kwa njia mbao ni nzuri na inaweza kuwafurahgisha wateia mbao ni wa maziwa.

Mojawapo ya mazao shambani ni ndizi, ndizi huwa katika sampuli mbalimbali na mojawapo ya ndizi ambazo hupendwa na watu wengi ni ndizi ambazo zimeiva, na huuzwa na watu wengi sokoni, ndizi hizi huwa katika sampuli mbalimbali jinsi ambavyo tumesema na huweza kupendwa na watu wengi, inaweza kununuliwa zikiwa nyingi vyaweza kununuliwa zikiwa ndogondogo kwa ajili ya uuzaji wa rejareja na mambo kama hayo.

Ndizi hii ambayo bado haijakomaa ipo katika mkunga wa ndizi na inaonekana kunawiri. Ndizi hiyo ambayo ni ya rangi ya kijani inaonekana kuchukua virutubishi vyote katika ardhi na kisha inaonekana kuwa ipo katika Ile mbinu ya kunawiri na kuwa ndizi ambayo imekomaa .

Ndizi hizi ambazo zinaonekana kwa wingi wake, zina rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizi ambazo zimekusanywa na kuwekwa katika sehemu moja, ni mojawapo ya vitu ambavyo inaonyesha jinsi ukulima wa ndizi ni muhimu katika maisha ya binadamu.

Sehemu hii ni sehemu ya ngombe kunywa maji. Ngombe huyu ambaye amekuja katika sehemu hii kunywa maji. Inaonekana kuwa ni sehemu iliyo ya ngombe mmoja na kule kwingine kuna uwanja mkubwa ambao labda ni uwanja wa ngombe huyu anayepata malisho katika sehemu hii.

Chombo cha kuhifadhi maziwa ikiwa kimeshikiliwa na mmoja wa wahudumu au mkulima akiwa na tabasamu katika uso wake. Anaonekana kumwaga maziwa katika chombo kikubwa kutokana na vyombo vile vidogo ambazo wamesafirisha maziwa kutoka mbali.

Ng'ombe hawa wa mjini wamo kwenye biwi la taka, ili kukusanya vyakula angalau wakaweza kuzitiri njaa, lakini kuna hatari katika mabiwi haya maanake wengi huchukua magonjwa au wadudu ambao watasababisha magonjwa na itawaadhiri katika afya zao.

Ndizi ni mojawapo ya mazao ambayo tunajivunia kama wakenya. Mazao haya ambayo yanapendwa na wengi, ni mazao ambayo utayapata katika sehamu nyingi za taifa hili. Na watu wengi hupenda ndizi kwa sababu ya manufaa ambayo yanayo katika kuongeza madini mwilini, na katika kufanya vyakula ambavyo vinapendwa na watu wengi.

Mbinu ya kuipakia na kubeba maziwa imeweza kufumbuliwa kiasi kwamba mkulima anapotoa maziwa yake kwenye ng'ombe, anaweza kuyapakia katika chombo ambacho kinawezesha maziwa haya yakaweza kukaa kwa muda mrefu na maziwa haya yakaweza kua ni maziwa ambayo hayaharibiki yakaweza kufika mahali ambapo yanahitajika kwa wakati ambao unafaa.

Ngombe hawa wawili ambao ni wama doa doa, meusi na meupe, wanaonekana kulazu wa chini ya arthi. Una yule amba ya naonekana iwapo hamefariki na imungini ambaa hameonekana kuwa hameketi vizuli. Ngombe hawa ambao wanaonekana ni ngombe wa maziwa, wanaweza kuwa ni ngombe wa manufa katika mishari ya maziwa.

Mhudumu wa bodaboda, akiwa pamoja na mkulima wakiwa wanafanya biashara ya maziwa. Mhudumu huyu, akiwa anakusanya maziwa kutoka mashinani kuyapeleka katika viwanda vya maziwa. Anaonekana kuchukua habari muhimu kuhusu maziwa anayoyapakia mkulima.

Chombo hiki ni chombo cha kupima ubora wa maziwa. Maziwa yanapotoka katika mkulima yanaweza kupitishwa katika chombo hiki angalau kutathmini ikiwa maziwa haya ni maziwa bora na yanaweza kutumika katika shughuli mbali mbali katika kampuni na kule nje.

Pia mbinu ya kunyunyuzia mifugo dawa ni kwa kutumia vyombo vya kawaida, vyombo ambavyo ni vya kiteknolojia, ng'ombe hawa ambao wanapitishwa katika chombo hiki wanaeza kunyunyizwa na kuzuiwa kutokana na magonjwa ambayo huletwa na wadudu ambao huvamia wanyama.

Ndizi ni mojawapo ya matunda na mazao ya shambani ambayo hupendwa sana na jamii nyingi ulimwenguni. Ndizi hizi huwa katika sampuli mbalimbali lakini huongeza madini katika mwili wa binadamu na huenda ndizi hizi zikaivishwa, huenda ndizi hizi zikapikwa zikiwa mbichi na zote huwa na vitamin mbalimbali ambavyo husaidia mwili.

Kuna njia mbali mbali za kuivisha ndizi inapokomaa, unaweza kuchukua karatasi na ukafunga ndizi hizi zikiwa kwenye mukongwe, ili ziweze kuiiva zikiwa pale ambapo zimemea. Kwa hivyo njia hii ni mojawapo ya njia ambayo wakulima wengi hutumia ili kuraisisha kuivisha ndizi.

Katika sahani hili kubwa kuna vijisahani ambavyo vimebeba unga tofauti tofauti. Kina mama ambao wamezingira sahani hii kubwa wapo katika shuguli ya kutazama na wapo katika shughuli ya upishi ili kuwafunza wengine ili wakaweze kujua jinsi ya kupika chakula mbali mbali.

Kwenye soko hili linaonekana kuwa soko la ndizi kina mama pamoja na wateja wanaingia katika soko hili ili kufanya ununuzi na uuzaji wa ndizi mama huyu ambaye anachukua chane za ndizi kutoka kwa mkunga wa ndizi anaonekana kuwa katika shuguli ya kuwafurahisha na kuwahudumia wateja.

Daktari huyu anaonekana kuwa katika chumba cha mahabara. Chumba hiki ambacho amechukua bidhaa za kufanyia uchunguzi. Anaonekana kuwa makini sana. Kwenye mkono moja, amebeba kifaa kimoja na kwenye mkono mwingine amebeba kifaa kingine. Anaonekana kuwa mwenye makini kutazama kile ambacho anafanya.

Mkulima wa ng'ombe, akionekana kumkama ng'ombe huyu, baada ya kumfunga kamba mguuni akiwa katika shughuli ya kumkama ng'ombe huyu kwenye pakiti ya maziwa. Ng'ombe huyu, anaonekana akiwa amesimama na akiwa wima kwa ajili ya shughuli.

Ndizi hii inapatikana katika mkunga wa ndizi na inazidi kuwa ndizi ambayo inakua ndizi hii ambayo ni ya kijani kibichi inaonekana kunawiri vizuri kisha inaonekana kwamba itachukua muda ili ikaweza kukua ndipo ikaweze kutolewa kuivishwa au kupikwa.

Ng'ombe wa maziwa wakiwa wanakula na wakiwa katika hali yao ya kawaida kwenye nyumba ambayo ni nzuri , kila ng'ombe akiwa na sehemu yake ya kula akiwa na uhuru wa kula na kunywa kwa njia ambayo anaiitaka. Mkulima huyu ambaye anafanya hivi ana chuma ambazo zinazuia ng'ombe tofauti kuingia kwa sehemu ya mwenzake.

Mbinu ya kuhifadhi maziwa, ni mbinu ambayo ni muhimu, ili kuyafanya maziwa hayo, yawe ni maziwa ambayo yanakaa kwa kiasi cha mda mrefu, na yawe ni maziwa ambayo yanaweza kufanyiwa mambo ambayo ni mengi, na mazuri ya manufaa ya binadamu.

Ndizi hizi ambazo zinaonekana kunawiri zina urefu wa mita nyingi. Inaonekana kuwa zinanawiri vizuri na kisha kando kando ya ndizi hizi ni miti ambayo imenawiri pia vizuri. Eneo hili linaonyesha mazingira mazuri ya ukulima wa ndizi.

Ukulima wa ndizi unaweza kuwa na hasara pale ambapo kiangazi huja, ndizi hizi ambazo zimekumbwa na kiangazi zimeweza kukauka kiasi kwamba haiwezi kuonekana rangi kawaida ya ndizi wakati kiangazi kinakuja huadhiri sana mimea na huleta hasara katika ukulima.

Kilimo cha ng'ombe hasa ng'ombe wa maziwa ni kilimo ambacho hufaidi watu wengi, si fedha, si samadi, si vitu ambavyo huezesha kuendeleza maisha ya binadamu kwa hivyo unapoangalia mifugo, unapoangalia ufugaji wa ng'ombe wa maziwa hakika una sehemu ya kupiga hatua maisha ya binadamu.

Ngombe hawa wa maziwa ambao wanakamuliwa na watu kwa njia ya mikono huweza kunufaisha wakulima. Ngombe hao ambao wanaonekana kuwa na afya nzuri wamewekwa hapa kisha wanakamuliwa na wahudumu wao kwa njia ambayo ni rahisi. Ngombe hawa huenda wakawa ni ngombe ambao wangeitaji mashine kwa ajili ya kukamuliwa.